Watu wakiwa katika zoezi la usajiri wa huduma ya jamii. Kuna meza ndefu yenye wahudumu waliovaa sare na baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa. Wananchi wamesimama kwenye foleni wakihudumiwa mmoja baada ya mwingine. Kuna mabango juu yalioelekeza huduma tofauti.

Mashabiki wa soka wamevaa jezi ya kijani wakisherekea kwa furaha huku wakitembea na kukimbia pembeni mwa gari lililopambwa,.Wengine wamepanda juu wakipiga kelele na kupeperusha bendera ishara ya ushindi au kuonyesha mshikamano wa timu yao mazingira niya barabarani katikati ya jiji.

Kundi la watu sita wakiwa wamesimama mbele ya jengo la mahakam katikati kuna jaji mkuu aliyevaa gauni la buluu na miwani, akisoma kutoka mibali yenye nembo ya Office of the Chief Justice , wengine wamevaa mavazi rasmi ya kazi na kusimama kwa mpangilio wa heshima, na dalili ya sehemu mbele ya jengo la taasisi ya haki.

Watu wameketi kenye viti vya kusubiria ndani ya jengi la Huduma za umma. Kulia kuna kaunta zenye nambari tatu hadi saba, kila moja ikiwa na dirisha la kuhudumia wateja. Wafanyikazi wamesimama nyuma ya kaunta huku wananchi wakisubiri huduma kwa utaratibu. Sakafu ni ya marumaru na dari lina taa za kisasa. Mazingira ni safi na ya kisasa.

Watu watatu wamesimama mbele ya jengo la mahakama, wamevaa mavazi ya rasmi ya majaji yenye rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe, wamesimama juu ya ngazi wakiwa na tabasamu na kuangalia kamera, mazingira yanadhihirisha kuwa ni hafla rasmi ya kimahakama.

Fereji wa kuchimbwa unaonekana kujaa maji ya matope ukipita katikati ya mtaa wa makazi. Udongo umesambazwa pembeni na shuguli za ujenzi au uchimbaji zinaendelea ishara ya maendeleo ya mambo mbinu au huduma za jamii.

Viongozi wakuu wa serikali wakitoka kwenye jengo rasmi. Mmoja akiwa amevaa mavazi ya kimahakama na mwingine akiwa kwenye suti ya kifahari. Hii inaashiria tukio rasmi la kitaifa kama vile afla ya mahakama au shughuli ya kikatiba. Mazingira yanadhihirisha heshima, mamlaka na utaratibu wa kitaifa.

Mwanaume aliyeketi mbele ya dawati ndani ya kituo cha Huduma Kenya. Amevaa suti ya buluu na kofia nyeupe, akizungumza na mfanyikazi wa kike aliyevaa sare rasmi ya ofisi. Kompyuta, kifaa cha kuhudumia wateja na vipeperushi vinaonekana mezani. Nembo ya Huduma Kenya na maandishi ya kauli mbiu imeandikwa ukuta wa nyuma.

Mwanaume ameinama akitia sahihi mbele ya meza aliyoketi mwanamke aliyevalia sare rasmi ya kikazi, kwenye meza kuna talakilishi mbili ,tafdari ,kalamu na vitabu vidogo mantahri ni ya ukumbi mkubwa wa ndani wenye viti vingi na paa lenye muundo wa chuma.

Mashabiki wa timu ya taifa ya Kenya, maarufu kama shujaa, wakifuraia mechi kwa furaha na uzalendo na baadhi ya mavazi ya rangi ya bendera ya Kenya. Nyuzo zao zimechorwa, tabasamu zao ni za ushindi hii ni nguvu ya michezo, inayoleta pamoja watu.

Mchezo wa soka kati ya timu mbili, wachezaji wakiwa na jezi tofauti. Mmoja akiwa na jezi nyekundu na wengine jezi ya manjano, wanashindana kwa karibu. Umati wa mashabiki unatazama kwa hamu, ukionyesha hisia za ushindani na umakini katika mchezo, hii ni taswira ya nguvu na ujuzi wa soka.

Umati wa watu wakiwa kwenye shangwe na nderemo wamevalia mavazi ya kitaifa na kupunga bendera za Kenya, wamejaa furaha wakionekana kuunga mkono timu au kusherekea tukio kubwa la kitaifa kama mechi ya michezo au sikukuu.

Kundi la mashabiki wa Kenya wakiwa wameketi kwenye mzunguko wa uwanja wa michezo. Wamevaa mavazi ya rangi ya bendera ya Kenya na wanapeperusha bendera hiyo kwa ufahari. Wote wanaonekana kuwa na furaha, wakishangalia wakiinua mikono juu huku bango kubwa la nyuma likisomeka let's go wolves .

Jopo la majaji katika mahakama kuu ya Kenya wakiwa wameketi rasmi kwa ajili ya kuskiza au kutoa uamuzi muhimu. Jaji wamevalia mavazi ya heshima ya kikazi nyuma yao kuna bendera ya taifa na ya mahakama hii ni taswira ya haki, uadilifu na utawala wa sheria nchini Kenya.

Chumba kikubwa acha huduma kwa wananchi kimejaa watu walioketi kwenye viti vya kungojea, wengine wakiwa kwenye kaunta wakihudumiwa. Mapango ya huduma mbalimbali kama vile vyeti vya kuzaliwa na kifo, huduma za NCA na KRA yanaonekana juu ya kila kaunta, mazingira ni safi na yenye mwanga wa kutosha.

Kundi la watu linaosherekehea kwa furaha uwanjani kuna mke aliyejifunga bendera yake anacheka ,huku akidunga karatasi ya manjano mkononi, wengine waliovaa mavazi ya rangi tofauti wanasimama na kupiga makofi wakiungana katika tukio la kushangilia.

Mashabiki wa Kenya wakiwa uwanjani. Wamevalia mavazi ya rangi ya taifa na kushangilia kwa furaha huku bendera ya Kenya ikipeperushwa juu. Hisia za uzalendo, mshikamano na mapenzi kwa michezo inaonekana wazi, ni taswira yenye nguvu na kuungana kwa watu kwa ajili ya taifa.

Shabiki aliyevaa kofia ya kijani yenye maandishi ya KDF, anasherehekea uwanjani huku akiwa ameshikilia kinanda kilichopakwa rangi ya timu ya GorMahia. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu waliovalia mavazi ya kijani na nyeupe.

Afisi ya Huduma Centre nchini Kenya. Wafanyikazi wamevalia sare rasmi, wamevalia pia barakoa. Kuna vivaa vya kisasa kama kompyuta, ambavyo vinatumika katika huduma kuwahudumia wakenya.

Kikosi cha wachezaji wa mpira wa miguu waliovaa sare zilizoandikwa Kdf , wamesimama kwa safu mbele ya uwanja wengine wakiwa wameshika mikono mbele au pembeni. Mchezaji mmoja wa kipa amevaa vazi la rangi kijivu lenye nambari nyekundu . Nyuma yao kjuna basi, jukwaa na miti kuashiria kuwa wako katika uwanja wa mchezo.

Kundi la wanaume waliovaa suti wakiwa wamesimama mbele ya jukwaa yenye nembo ya ODM . Mmoja wao ako nyuma ya kipaza sauti akihutubia hadhira nyuma yao kuna bango lenye maandishi chungwa house pamoja na picha ya mtu aliyeshikilia kipaza sauti na kuvaa kofia nyeupe. Mazingira linaonyesha tukio la kisiasa au mkutano wa chama.

Mtu aliyeketi, kipasa sauti kimemwelekea nyuma yake mandishi ya The Judicial Service. Mbele, mandishi na utambulishi wake Mrs. Helena Rafaeli namisi inaonekana usaili wa kazi wa uamuzi wa koti kuu nchini Kenya.

Wakaazi wamekusanyika chini ya hema wakihudumiwa kwenye meza mbalimbali za serikali, mabango yenye maandishi kama identity cards ,helb na SHA yanaonyesha huduma zinazotolewa huku wananchi wakipokea msaada kutoka kwa maadisa waliovaa sare.

Kijana aliyeva miwani akiwa mstari wa mbele kwenye kundi la mashabiki waliovaa jezi za Kenya . Watu wengi wamesimama nyuma yake baadhi wakipiga makofi na wengine wakipiga picha . Maeneo ya juu yanaonyesha jukwaa la uwanja miti na anga yenye mawingu mazingira yanaashiria tukio kubwa la michezo au sherehe kubwa ya kitaifa.

Ndani ya kituo cha huduma centre nchini Kenya ambapo wananchi wanapata huduma za serikali, wafanyikazi wamevalia sare rasmi na barakoa, wakiwahudumia watu walio katika foleni, mazingira ni safi yakiwa na vifaa vya kisasa kama komputa.

Mechi ya kusisimua ya kandanda. Ikiendelea uwanjani huku wachezaji wakiwa na kasi na hali ya ushindi. Mashabiki wengi wamejaa kwenye jukua, wakiwa na shangwe na nderemo. Wakifuatilia kilaamwa kwa hamu kubwa. Ni taswira ya umoja. Burudani na mapenzi ya michezo.

Watu walioketi katika sehemu ya njee ya nyumba, wakiwa wanaandika katika karatasi juu ya meza. Mmoja wa kike akiwa amesimama kando akisubiri ahudumiwe. Hii huenda ni sehemu ya kujisajili ama kupata huduma tofauti za nchi.

Watu wameketi kwenye meza ndefu wakihudumiwa na wahudumu waliovaa fulana za kuakisi mwanga. Mwanamke wa mbele anamchukua mwanaume vidole kwa kutumia kipakatalishi. Wengine wamepanga foleni wakisubiri huduma huku shughuli ikiendelea kwenye eneo la wazi lenye watu wengi.

Mwanaume kwenye shati jeupe anapeana mkono na mwanamke aliyevalia kauni la maua. Wanawake wawili wamesimama karibu nao akitazama tukio hilo kwa tabasamu. Nyuma yao Kuna watu wengine waliovaa rasmi akiwa amesimama. huku dawa la manjano huonekana nyuma pamoja na meza zenye chuma na makaratasi na chupa za maji.

Viongozi wakuu wa serikali wakisalimiana kwa furaha katika hafla rasmi. Tukio hii inayoonyesha mshikamano, heshima, na maelewano katika kuhudumia taifa.

Watu waliokusanyika. Nyuma yao kuna maandishi Kenya African National Union na nembo ya jogoo ,wengine wakiwa wamevalia kofia za rangi za nyekundu. Hii inaonekana sehemu ambayo watu wamekusanyika kwa ajili ya kuzindua chama.

Ni mwanaume aliyevaa suti nyeusi na tai ya waridi, amesimama akiwa ameweka mkono juu ya Biblia; akiapishwa na jaji aliyevaa joho la rangi nyekundu na nyeusi. Mwanamke aliyevaa vazi jeusi anashikilia vitabu vya kiapo. Nyuma yao kuna umati wa watu waliovaa rasmi na askari aliopanga mistari. Jukwaaa limepambwa kwa maua na bendera.

Risiti ya malipo kutoka idara ya uhamiaji nchini Kenya. Hati hii imechapishwa tarehe kumi na mbili Agosti, 2022 na inaonyesha maelezo ya miadi ya kuchukua pasipoti tarehe 25 Oktoba, 2024, saa tano asubuhi katika ofisi za Nyayo house Nairobi.

Mwanaume aliyevaa suti ya bluu akiwa amesimama kwenye jukwaa. Ameinua bibilia kwa mkono wa kushoto, mbele ya kipaza sauti. Pembeni mwake yuko mwanamke aliyevaa mavazi ya rangi angavu. Huyu ni rais wa tano wa Kenya.

Wahudumu waliovaa sare na barakoa wanahudumia wananchi. walioketi kwenye meza chini ya hema cheupe, kuna mabango ya Huduma mashinani, yakiwa yamebandikwa nyuma. Kompyuta utndogo zinatumika kwa kusajili au kuhudumia watu wanaotafuta huduma za serikali.

Mwanariadha aliyevaa fulana nyekundu, na jina kifuani ameruka angani kwenye mashindano ya kuruka mbali. Anaonekana akiwa na nguvu, mikono ikiwa imetandazwa na miguu juu. Uwanja mkubwa wenye viti vya rangi nyekundu na kijani unaonekana nyuma.

Tangi kubwa jeusi la kuhifadhi maji likiwa juu ya jukwaa la chuma lililojengwa juu ya msingi wa zege. Kuna ngazi ya kupanda upande wa kulia, na mabomba ya maji yameunganishwa kutoka chini ya tangi. Jengo la rangi ya machungwa linaonekana upande wa kulia, ikiashiria eneo la taasisi au huduma za kijamii.

Watu wawili wamesimama mbele ya bango ya Ulinzi Stars FC wakipeana mikono, mmoja wao amevaa suti mwingine akiwa kwenye jezi nyekundu iliyoandikwa KDF. Wanashikilia fulana lenye jina Sylvaine nambari thelathini. Ishara ya kutambulisha mchezaji mpya.

Uwanja umejaa mashabiki walioketi kwenye mabenchi wakifuatilia tukio la michezo, mwanamke aliyevaa fulana ya timu ya taifa la Kenya na sketi yenye michoro amesimama mbele akiwa amebeba chupa ya kinywaji. Watu waliomzunguka wanaonekana wakitabasamu na kuzungumza kwa furaha.

Kiongozi wa taifa akisalimiana kwa furaha na kundi la majaji, waliovaa mavazi rasmi ya rangi nyekundu na nyeupe. Watu walioko karibu nao wanaonekana wenye tabasamu .Na mazingira yanaonyesha kuwa ni tukio rasmi la mahakama au kiserikali.

Bango rasmi kutoka idara ya mahakama, linaonyesha mwanamke aliyevaa kilemba, akizungumza na watu. Ikiwaalika wanainchi kujadili mchakato wa haki, njia bora za kuhudumiwa na kuimarisha ushirikiano kati ya wadau, mnamo ijumaa, tarehe 31/01/2025,kuanzia saa tano asubuhi vituo vyote vya mahakama inchini.

Maonyesho ya huduma ambapo watu wanne wamesimama mbele ya walioketi na kutumia kompyuta. Mabango ya taasisi mbalimbali yamepangwa nyuma yakiwa na nembo ya ujumbe kuhusu utoaji bora wa huduma. Mazingira ni safi na yenye taa yakionyesha shughuli rasmi ndani ya ukumbi wa maonyesho au kituo cha huduma kwa wananchi.

Kundi la mashabiki linafurahia kwa shangwe na vifijo kwenye uwanja wa michezo. Wengine wamevaa jezi za Kenya wakipiga makofi na kupiga virimbi kuonyesha hamasa yao kwa timu wanayoishabikia.

Viongozi watatu wamesimama pamoja wakionyesha ripoti waliozindua rasmi. Aliye Kati kati amevalia mavazi rasmi ya mahakama huku bango la hafla likionyesha uzinduzi wa ripoti ya hali ya mahakama nchini Kenya kwa mwaka wa fedha wa elfu mbili ishirini na moja na shirini na mbili.

Kundi la watu waliovaa mavazi rasmi ya kitaaluma au kazi. Wakiwa wamesimama pamoja kwenye tukio maalumu linaonekana kuwa la kiserikali au kimahakama . Baadhi yao wamevaa mavazi ya majaji na viongozi wa serikali za kaunti au mabunge.

Watu walio na sare za kijani kibichi wakiwa na nyundo fuvuzela na moto imewashwa wakiwa wanashangilia huu ni timu ya Gor rmahia ambayo ni timu moja nchini Kenya.

Jaji mkuu ameketi kwenye kiti cheusi mbele ya kipaza sauti. Amevaa miwani, mkufu wa lulu, blauzi ya bluu na koti la rangi ya samawati. Nyuma yake kuna bango lenye nembo ya tume ya huduma za mahakama na tovuti yake. Mazingira yanaonekana rasmi, huenda ni kikao cha mahojiano au mkutano wa kiserikali.

Watu wengi katika foleni, hema imewekwa na ndani kuna vifaa vya kisasa kama komputa, mtu mmoja ameketi akiendelea kuwahudumia. Hii huenda ni ofisi za DCI ambamo watu wameleta kesi zao.

Eneo la ujenzi lenye mchimbaji mkubwa wa Hyundai mashimo ya bomba za saruji zimetawanyika ardhini, nyuma yake kuna majengo ya ghorofa yaliyojengwa kwa mawe yasiyopakwa rangi, miti ya kijani iko upande wa kushoto wa mashine ikiwa kando ya barabara au uwanja unaoendelea kutengenezwa.

Mwanamke akihudumia kundi la watu waliokusanyika na nyaraka zao mezani. Hii ni shuguli ya usajili au utoaji huduma kwa jamii katika mazingira ya jamii au serikali.

Watu waliosimama. Mmoja akiwa na beji katika shingo lake. Mmoja ameketi akiwa ameelekeza mkono wake katika kifaa. Kuna vifaa vya kisasa kama vile kompyuta na hata kamera. Huyu anaonekana kuwa aliyekuwa naibu wa raisi Rigathi Gachagua.

Watu wamesimama wakishuhudia wawili wanaonekana kupokezana mkono na kusalimiana ni aliyekuwa raisi wa Kenya Uhuru Kenyatta na aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero nyuma yao askari aliyevaa sare rasmi amesimama.

Mwanamke amesimama kwa kujiamini akiwa amevaa gaoni jekundu mbele la bango jeupe lenye ujumbe wa amani unaosema i stand for peace chini kushoto kuna nembo ya kampeini yenye sura ya mwanamke maandishi Mama Nai Jenga Nai na tarehe nane mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili na kumi na saba.

Wachezaji wa timu ya mpira wa mguu wakiwa kwenye mazoezi ya kukimbia uwanjani. Wamevaa sare ya mchezo ya rangi ya samawati wakionyesha mshikamano na hali ya kujiandaa kwa mechi. Wanafanya mazoezi mbele ya lango. Hali inayodhihirisha maandalizi ya timu uwanjani.

Afisaa wa serikari aliyevaa sare rasmi, anamsaidia mwananchi kwenye meza usajili kwa kutumia kompiuta. Shughli inaendelea chini ya hema, huku wanachi wengine wakiwa kwenye foleni, wakisubiri kuhudumiwa.

Ofisi za huduma center nchini Kenya ambapo watu huenda kupata huduma tofauti za serikari na huku watu wakiwa wanangoja kuhudumiwa wakiwemo vijana na hata wazee.

Ndani ya jengo la kisasa, afisa aliyevalia sare ya huduma centre anasimama karibu na dirisha la kuhudumia wananchi. Mabango ya rangi ya kijani, nyekundu na nyeupe yameandikwa ujumbe kama kuendeleza huduma bora na transforming public service delivery . Mazingira ni safi yenye mwangaza mzuri na sakafu ya vigae ya rangi ya krimu

Watu wamekusanyika nje kwenye eneo ya miti. Wakihudumiwa mezani na maafisa walioketi. Mwanamke aliyevaa suti nyeusi anandika kwenye fomu huku wengine wakishika karatasi na kusubiri kwa utaratibu. Kuna wanaume, wanawake na watoto waliovaa mavazi ya rangi tofauti.

Wanaume watatu wakiwa kwenye hafla ya michezo, wote wamevalia mavazi yenye nembo ya Kenya, wawili wamepakwa rangi ya bendera ya taifa usoni huku mmoja akiwa katikati na miwani ya jua na kofia ya kijeshi, wote wanatabasamu wakichukua picha ya pamoja kwenye hafla mazingira ya shamrashamra.

Watu wawili wanatabasamu wakiwa wanakumbatiana katika tukio la hadhara, mwanamke aliyevaa nguo yenye michoro ya rangi mbali mbali ameshikilia mkono wa mwanaume aliyevalia koti jekundu lenye mikono mieupe, wote wanaonekana wenye furaha.

Wafanyikazi aa huduma senta wakiwa wameketi nyuma ya dawati aki mhudumia askari alie vaa sare rasmi na skafu ya manjano. Kompyuta imewekwa mezani ,huku bango likiwa na ujumbe wa utoaji huduma bora kwa wananchi.

Mashabiki waliovaa jezi za kijani wakiwa wamekusanyika barabarani. Mmoja amevaa miwani mikubwa ya plastiki, na kufunika kichwa kwa kofia yenye rangi mbalimbali, mwingine anarekodi tukio kwa simu ,huku wenginge wakibeba vuvuzela na ngoma ndogo. Watu wengi wanaonekana wakisherehekea kwa pamoja, mazingira ni ya jiji wakati wa mchana.

Mwanaume amesimama mbele akihutubia walio jaa kwenye safu za viti. Watu wamevalia mavazi meusi na vitambaa vyekundu shingoni ukumbi una dari lenye mwanga, sakafu ya vigae na kuta za vioo mandhari yanaonyesha sehemu ya ofisi yenye kaunta mbali mbali skrini vifaa vya huduma ya wananchi.

Watu wameketi wakisubiri huduma katika jengo la serikali, kuna kaunta mbalimbali zilizoorodheshwa kwa nambari kama saba na nane huku maafisa wakihudumia wananchi maandhari ni safi na yenye mwangaza wa kisasa.

counter ya huduma ya POSTER PAY, nambari ishirini na mbili ndani ya jengo, HUDUMA CENTER. Mfanyikazi wa kike ameketi ndani akizungumza na mwanaume na mwanamke, aliyevalaa koti jeusi mabango yamepandikwa kwenye vioo ikiwemo tangazo la Mpesa na onyo kuhusu lazima wa kitambulisho asili kwa miamala.

Sehemu ya ndani ya kituo cha Huduma Centre nchini Kenya afisa ameketi kwenye dawati nambari kumi na tano akiwa amevaa shati jeupe na barakoa akihudumu mbele ya kompyuta . Ukuta wa nyuma una maandishi mekundu yanayoeleza kuhusu huduma rahisi na bora kutoka kwa serikali. Juu ya ukuta kuna bango linalosoma police clearance certificate .

Timu ya waschana ya mpira wa voliboli, wakiwa wamesimama kwa umakini wakimskiliza kocha wao. Wamevaa sare ya buluu na wanajadiliana kwa pamoja. Huenda ni wakati wa mapumziko au kabla ya seti kuanza. Inaonyesha mshkamano wa nidhamu na hali ya kushinda.

Mwanaume amevaa suti ya samawati anainama huku akiandika pembeni kuna kompyuta ya mezani na kifaa cha kusoma kadi, watu wengine waliovaa sare wanashuhudia mchakato huu huenda ni usajili wa kielektroniki.

Ofisi ya Huduma Centre nchini Kenya, ambamo watu huenda kupata huduma tofauti za serikali. Wahudumu wamevaa sare rasmi, mtu mmoja akiwa ameketi wakiendelea kuhudumiwa.

Kundi la watu, waliovaa mavazi rasmi, wakiwa ndani ya chumba cha mkutano. Mwanaume aliye mbele anashikilia faili la buluu, na kumkabidhi mwanamke aliye upande wa kulia. Wengine wamesimama nyuma yao. Wakitazama, huku bendera ya Kenya, ikiwa ukutani, upande wa kulia. Mazingira yanaashiria tukio rasmi au makabiliano ya nyaraka.

Wanaume wanne wamesimama nje kwenye eneo lenye miti na mijengo ya ofisi, wawili kati yao wamevaa mavazi rasmi ya majaji na nguo nyekundu mikufu meupe na kofia ndefu nyeupe, wawili wamebaki wamevalia suti ya giza inaonekana wakipeana mikono ishara ya salamu au pongezi katika tukio rasmi.

Watu wengi waliosimama wakiwa na mabango yaliyochapishwa bandari funs hii inaonekana kuwa ni mashabiki wa timu ya bandari ambayo ni mojawapo ya klabu za kandanda nchini Kenya.

Watu wengi walio katika hema na wengine wakiwa wameketi vifaa vya kisasa kama kompyuta kuna maji huu inaonekana sehemu ambapo watu wameenda kupata huduma ama kusajiliwa kwa mamba tofauti ya serikali.

Watu walioketi kwenye jukwaa la wazi wakiwa katika makundi wengine wamesimama, baadhi wamevaa mashati ya nembo za michezo, moja amefunika mabega na bendera la Kenya, viongozi wa mbele wanaonekana kuelekeza macho upande moja wengine wamevaa kofia kubwa za majani huku wengine wakiwa na miwani ya jua.

Ni meza ambayo imetapakaa makabrasha madogo ya rangi ya bluu yaliyochomoka kwa karatasi na kufungwana vikanda vya mpira. Baadhi ya makabrasha yana alama au herufi ya d yakionyesha mpangilio wa faili za ofisini au pasipoti.

Chini ya hema jeupe lilowekwa kwenye uwanja wa kijani maafisa wameketi kwenye meza ya mbao akihudumia wananchi kuhusu huduma za cheti cha tabia njema na taarifa ya polisi , huku viti vya plastiki vya samawi vikiwa vimepangwa kwa wageni.

Bomba kubwa la maji ilikiwa limegemezwa kwenye ukuta wa zege. Eneo hili lina vichaka na miti midogo. Ikiwa imezungushwa uzio wa wavu wa chuma, kwa usalama. Muundo huu unaashiria mfumo wa kusambaza au kuondoa maji, katika mazingira kijijini au ya taasisi.

Kundi la watu waliovaa skafu la bluu zenye maandishi cha chama cha PNU wakiwa katika afraha ya kusherehekea. Wanaume na wanawake wamesimama kwa pamoja wakinyanyua glass juu kama ishara ya kupongeza. Mbele yake kuna keki yenye nembo ya chama na chupa za vinywaji mezani. Tukio linaonekana kufanyika nje ya jengo pembeni mwa bustani yenye miti.

Mafungo mengi ya vitambulisho vya taifa vya kenya vikiwa vimepangwa kwa mpangilio juu ya meza, kila fungu limefungwa kwa rubber bandi iwa shilia kuwa ni eneo la ofisi au kituo cha usambazaji wa vitambulisho.

Ni nembo ya chama cha kisiasa juu kuna duara jekundu lenye mchoro wa njeu mweusi aliyena jani mdomoni, chini ya mchoro kuna maandishi ya rangi nyekundu yanayosoma jubilee na mbele pamoja, kwenye msingi mweusi miundo ni wa kisasa unaopendelewa katiaka mawasiliano rasmi ya kisiasa.

Uwanja wa michezo uliojaa watu wakifolea mashindano. Watu wengi wamekusanyika wakitazama wakiwemo wanariadha wakishiriki katika mbio. Rangi za mavazi na bendera zinatoa mandhari ya sherehe huku mwangaza wa jua ukileta hisia za shingo na uhai. Hali hii inatoa mtazamo wa umoja na ushiriano katika ulimwengu wa michezo.

Kadi zimefungwa katika mabunda na zikaekwa ndani ya sanduku. Hii inaonakana kuwa ofisi za usajili njini Kenya ambayo watu huenda kupata vitambulisho vyao.

Maafisa mbalimbali wakiwa kwenye afla ya kuzindua au kuonyesha mfumo wa kidigitali kwenye computer . Afisa aliye mbele anaonyesha jinsi mfumo huo unavyo fanya kazi huku wengine wakifuatilia kwa makini. Wote wamevalia rasmi na tukio laonekana kuwa la kitaifa au la kiserikali .

Jengo la Huduma center nchini Kenya ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali Kwa urahisi. Watu wachache wanaoonekana wakitoka nje ya jengo hilo wakiwa na furaha na utulivu , ishara ya Huduma bora na zinazowafikia wananchi Kwa haraka na ufanizi.

Wanaume waliovaa, suti rasmi wanatembea kwa tabasamu mbele ya jengo la serikali. Upande wa mbele moja amevaa tai yenye mistari, mwengine tai nyekundu. Askari aliyevaa sare na maafisa wengine wamesimama nyuma yao wakifuatilia kwa makini. Huyu ni aliyekuwa gavana wa kwanza Nairobi, Evans Kidero na aliye kuwa rais wa nne wa Kenya Uhuru Kenyatta.

Watu watatu wapo ndani ya ofisi. Mwanamke ameketi akitumia kompyuta ndogo huku mwanaume aliyevaa suti akimwelekeza kwa kuonyesha kitu kwenye skrini. Mwanamke mwingine amesimama nyuma karibu na kamera kwenye mlingoti kana kwamba wanaandaa kikao au sajili wa rasmi.

Mwanamke aliyevaa blouse nyekundu anazungumza kwa msizitizo huku akionyesha kidole anaonekana kushiriki kwenye tukio la umma nyuma yake kuna wanawake waliovalia kofia nyekundu zenye maandishi Tuko pamoja wakifuatilia kwa makini mazingira yanaonyesha mkutano wa hadhara au tukio la kisiasa.

Mwanamme aliyevalia suti ya kijivu akizungumza kupitia kipasa sauti akiwa nyuma ya mimbari ya kioo. Nyuma yake kuna bango lenye maandishi, Milimani High Court Civil Division. Na mchoro wa mizani ya haki. Pia bendera ya taifa, iko upande wa kushoto, ishara ya hafla rasmi ya mahakama au shughuli ya kisheria.

Kikosi cha wachezaji wa kandanda wakisherekea ushindi wao uwanjani, wamevaa sare za michezo. Baadhi yao wanaonenakana wakipiga makofi, wakinyoosha mikono juu na furaha kwa pamoja. Tafrija hii inaashiria mshikamano, ushindi na moyo wa kushirikiana.

Wachezaji wawili wa soka wanakutana uwanjani. Mchezaji mmoja anasherehekea kwa furaha, na mwingine anaonekana kushangaa kwa kukasirika. Mazingira yanaonyesha uwanja wa soka wenye mashabiki, wakionyesha mvuto wa mchezo na hisia za ushindani.